Mmea wa majani mabichi umewekwa kwenye kifaa cha haedroponiki chenye rangi ya njano juu ya container jeusi yenye bomba na pampu ya hewa pembeni. Mpangilio huu unaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Majani ya lettuce yanamea ndani ya bomba jeupe pamoja kwa mpangilio wa kilimo cha sasa bila udongo yakizungukwa na mazingira safi ya nyumba ya plastiki , nuru ya asili huingia kupita paa ukisaidia ukuaji wa mimea kwa njia endelevu. Mpangilio huu huonyesha ubunifu wa kiteknolojia katika uzalishaji wa chakula mijini.

Mabomba ya plastiki yaliyosiamama wima na mlalo yamepangwa kwa ustadi kila moja likiwa na mashimo yanayobeba mimea inayochipuka kwa afya. Ukuta wa matofali kwa nyuma na hewa ya wazi kuimarisha taswira ya kilimo cha sasa kinachotumia nafasi finyu. Huu ni mfano wa teknolojia inayotunza maji na kuendeleza uzalishaji mijini bila hitaji la ardhi kubwa.

Watu wawili wameinama wakifanya kazi ya kilimo ndani ya chafu yenye paa la plastiki linaloruhusu mwanga kupenya. Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa mistari ya kushikiliwa kwa nyuzi nyeupe, ikionyesha mpangilio wa uangalizi wa kisasa. Mandhari ya chuma na mazingira safi huakisi uzingatifu wa teknolojia na juhudi za kukuza kilimo endelevu.

Mimea yenye afya kama basi na lettuce imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyoandaliwa kwa mfumo wa hydroponic . Fremu ya mbao na kuta wa matofali hujenga mandhari ya kilimo safi cha kisasa na chenye ufanisi. Taswira hii inaelezea mbinu endelevu ya kuzalisha mazao kwa kutumia maji badala ya mchanga.

Mabaomba meupe ya plastiki yamepangwa kwa ngazi tatu, kila bomba likiwa na mashimo yanayoshikilia vikapu vidogo vya mimea. Mimea changa ya kijani kibichi inakua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo. Mandhari hii haukisi ubunifu wa kilimo safi na endelevu katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mabomba meupe yamepangwa kwa mpangilio wa usawa na wima yakibeba mimea inayokua bila kutumia udongo, majani ya kijani yana chanua juu ya kila bomba yakipokea maji na virutubisho kupitia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mandhari ya kilimo hiki yanaonyesha ubunifu, usafi na matumizi bora ya nafasi kwa uzalishaji wa chakula mijini.

Shamba la mboga limepangwa kwa teknolojia ya haidroponiki. Mimea ya lettuce ikikua ndani ya mabomba ya plastiki yaliyojaa virutubisho. Mfumo huu usiotegemea udongo unasisitiza ufanisi na uhifadhi wa rasilimali. Mandhari yake huakisi kilimo bora cha kisasa kwa mazingira yenye changamoto za ardhi.

Shamba la chai linalovutia linaenea kwa vilima vya kijani likikatwa kwa njia ya udongo inayopotea mbali. Mti mkubwa upande wa kushoto na anga safi huongeza utulivu wa mandhari. Taswira hii huonyesha uzuri wa kilimo cha mashambani katika mazingira ya utulivu.

Ndani ya bwawa la kijani kilichojaa nyanya mbichi. Mtu amesimama akiangalia kwa makini mimea iliyopandwa kwa mistari. Kamba na nguzo za mbao hutumika kusaidia ukuaji wa mimea huku mwangaza wa asili kufurika kutoka pande za kando. Mandhari haya huonyesha utunzaji wa kilimo cha nyanya katika mazingira ya kisasa ya green house yakisisitiza ustadi na uvumilivu wa mkulima.

Wakulima wawili wanavuna majani ya chai kwa mikono kwenye shamba lenye muinuko wakiwa na vikapu vikubwa vya mbao mgongoni. Mandhari ya kijani na miti mirefu inayozunguka shamba huonyesha uhusiano wa karibu kati ya kazi ya kilimo na mazingira ya asili.

Watu wawili wameinama wakikusanya mboga kutoka kwenye mistari ya mimea ya kijani iliyopandwa kwa umakini juu ya plastiki nyeupe ardhini. Mavazi yao ya kazi na glovu huashiria usafi na tahadhari katika mavuno. Maboksi ya plastiki pembeni yanaendelea kujazwa huku anga ya asubuhi au jioni ikileta mwangaza hafifu wenye utulivu shambani.

Mkulima ameinama katikati ya mashamba yenye mimea ya kahawa inayong'aa kwa kijani kibichi akivuna matunda mekundu na ya kijani kutoka kwenye matawi. Mandhari ya miti na majani na anga lenye mawingu mepesi huleta hisia ya utulivu wa kilimo cha hali ya juu. Taswira hii huangazia kazi ya mikono, msimu wa mavuno na uzalishaji wa kahawa. Usafi kutoka mashambani ya Afrika mashariki.

Mkulima amevaa kofia na shati ya rangi ya machungwa akihudumia mimea ya nyanya inayokuwa kwa mpangilio wa wima. Nguzo za mbao na nyuzi zinasaidia mimea kusimama vizuri katika udongo wenye rutuba.

Mistari ya mimea kabichi yenye afya imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye ardhi yenye rutuba kila mmea ukiangaza kwa kijani kibichi. Mandhari ni tulivu ikiashiria utunzaji wa mazao na dhamira ya kilimo cha chakula cha safi cha jamii. Mpangilio huu unaleta taswira ya ufanisi wa mashamba madogo yanayolenga uzalishaji endelevu.

Mistari ya mimea ya strawberry yenye maua na matunda mekundu yanachanua chini ya paa la plastiki linaloruhusu mwanga wa asili. Sakafu imefunikwa kwa nyasi kavu ikisaidia kuhifadhi unyevu na kudhibiti magugu. Mpangilio huu huonyesha kilimo cha kisasa chenye kudhibitiwa. Tija ya uzalishaji na ulinzi wa mazao dhidi ya mazingira kazishi.

Mimea ya nyanya imepangwa kwa mistari safi kila moja ukiwa na matunda yenye rangi mbalimbali kutoka kijani kibichi hadi nyekundu angavu. Majani ya chini yamekauka yakitengeneza tabaka ya kinga juu ya udongo mwekundu. Mandhari haya huakisi mpangilio wa kilimo hai na tija ya mazao.

Mabegi ya silinda yamening'inizwa ndani ya jengo. Kila mmoja likiwa limejaa dutu ya kufugia uyoga. Uyoga wa aina ya oyster unachanua kwa wingi kutoka kwa mashimo ya begi ukiwa na vichwa vya rangi ya kahawia hadi hudhurungi. Muundo huu wa kufugia huashiria uzalishaji wa chakula mbadala kwa njia yenye tija ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa.

Chafu ya plastiki imejengwa kando ya mteremko uliofunikwa na majani ya kijani na miti ikihifadhi mazao yanayostawi ndani yake. Mandhari ya milima na mazingira ya asili yanasisitiza matumizi ya kiteknolojia ya kilimo katika maeneo ya vijijini.

Mimea ya mboga imepangwa kwa safu sawia kwenye shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya samawati yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, yakisaidia ukuaji bora. Mandhari huakisi kilimo cha kisasa kinachozingatia ufanisi na utunzaji wa rasilimali.

Mimea michanga imenyooka kwenye mistari ya udongo, ikiwa na mifumo ya bomba kwa ajili ya umwagiliaji .Mpangilio huu unaakisi ufanisi wa kilimo cha kisasa, na utunzaji wa hadhi kwa ustawi wa mazao.

Mifumo ya kunyunyizia maji kwa njia ya vifyatulio, inatiririsha maji juu ya mimea iliyopandwa kwa mistari. Udongo uliojaa unyevu unyevu, na mwonekano wa maji yanayoruka huonyesha shughuli ya umwagiliaji .Mandhari huakisi mbinu ya kilimo cha kisasa katika kutunza mazao.

Mimea changa imenyook kwa safu ikitenganishwa na vizigiti vyeupe vya kitambao huku mabomba ya kahawia yakipitia kwa mistari kuhakikisha umwagiliaji. Udongo unaonekana kuseheni unyevunyevu, ishara ya utunzaji wa hali ya juu. Mandhari haya huakisi kilimo bora cha kisas chenye mipangilio dhabiti na mbinu bunifu za kunyunyizia maji.

Bustani yenye mimea imegawanywa kwa ustadi huku mabomba ya maji yakipita katikati yakisaidia kumwagilia mazao. Ardhi imetayarishwa kwa njia ya umakini na njia ya katikati urahisisha umwagiliaji wa kila sehemu, mpangilio hii uakisi ubora za ki bustani na dhamira za uzalishaji wa chakula safi kwa jamii.

Safu za mimea changa ya kijani zimepandwa kwa mpangilio na uangalifu kwenye udongo wenye rotuba huku mabomba ya umwagiliaji yakipita sambamba na mistari hio. Mandhari huonyesha matumizi bora ya maji, usimamizi wa mazao wa kisasa na dhamira kilimo enedelevu kinachozingatia ufanisi na uhifadhi wa mazingira.

Mistari ya mabomba ya umwagiliaji yanapita katikati ya mimea yenye afya iliyopangwa kwa ustadi ndani ya shamba la kijani kibichi. Majani huakisi mwanga na miti ya pembeni hutoa kivuli cha asili kikikamilisha mandhari ya kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia rafiki kwa mazingira.

Tone la maji linaning'inia kwenye bomba la matone lenye unyevu, huku mmea wenye majani ya kijani ukiwa karibu. Mandhari huashiria umwagiliaji wa matone, mbinu rafiki ya kilimo inayohifadhi maji. Taswira inayoangazia uendelevu na ufanisi wa uzalishaji mashambani.

Mistari ya bomba la matone yamewekwa juu ya udongo uliochimbwa vizuri yakielekea kwenye mpangilio wa kuratibu unyweshaji wa mazao, kando kuna watu wanaofanya kazi wakizungukwa na miti na mazingira ya kijijini yenye utulivu. Mandhari yote huakisi mbinu za kisasa katika kilimo endelevu zikisisitiza matumizi ya teknolojia na maarifa katika uboreshaji wa uzalishaji.

Matone ya maji yanadondoka kwa utaratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyochipuka juu ya udongo wenye rutuba huku bomba la umwagiliaji likipita kando kwa ustadi. Majani yanang'aa kwa afya yakifaidika na teknolojia ya kisasa inayodhibiti matumizi ya maji kwa ufanisi. Hii ni hali inayoakisi vishavu za maji endelevu ya rasilimali.

Shamba yaliyolimwa yamegawanywa kwa mistari ya mimea michanga kila safu ikipokea maji kupitia mifereji na mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa kwa ustadi. Udongo unaonekana kuwa mpya na wenye rutuba ikitoa nafasi nzuri kwa mazao kukua. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea ikionyesha ushirikiano wa teknolojia na mazingira ya asili katika ukuzaji wa kilimo endelevu.

Maji yanamwagika kwa mng'aro kupitia vinyunyuzio vitatu vilivyowekwa juu ya mashamba ya mimea yenye majani ya kijani kibichi. Ukungu wa maji unaotawanyika hewani huunda mwonekano wa uhai na uangalifu, huku mpangilio wa mashina ukiashiria kilimo chenye mpangilio mzuri.

Mistari ya mimea yenye afya imepangwa kwa usahihi kwenye ardhi tambarare huku mfereji wa maji ukikata katikati ukisambaza unyevu muhimu. Majani yanaangaza kwa kijani kibichi yakidhihirisha matunzo bora. Mpangilio huu huleta taswira ya kilimo kilichopangiliwa. Tija ya mazingira na dhamira ya uzalishaji wa chakula bora.

Maji yanamwagika kutoka kwenye bomba la plastiki lenye mashimo madogo yakielekezwa moja kwa moja kwenye shamba la maharagwe. Mimea yenye kijani kibichi huakisi afya bora huku mandhari ya nyuma yenye majani na miti ikiongeza uhalisia wa mazingira ya kilimo. Mpangilio huu huashiria matumizi bunifu ya rasilimali za maji kwa ustawi wa kilimo.

Mashine ya kumwagilia yenye bomba refu, inanyunyuzia maji kwa nguvu kwenye mistari ya mimea ya kijani kibichi ikizungukwa na anga la samawati na miti kwa mbali. Muundo wake wa kisasa huonyesha teknolojia ya kisasa inayowezesha kilimo cha ufanisi katika mazingira ya shamba lenye rotuba. Mtiririko wa maji huleta hisia ya uzalishaji, endelevu na uzingativu wa mazingira.